Nguzo ndefu zilizobeba transifoma na nyaya mbalimbali, zilizounganishwa katika makazi ya watu kwa ajili ya usambazaji wa nishati ya umeme.

Transfoma kubwa ya umeme iliyobebwa katikati ya nguzo mbili za umeme za simenti, zilizounganishwa na nyaya zinazosambaza umeme katika majumba na makazi ya watu.

Eneo la wazi yenye miundombinu ya umeme ya transifoma milingoti mikubwa iliyobeba beba nyaya kwa ajili ya usambazaji wa umeme katika makzi ya watu ikiwa limepakana na bahari.

Nguzo za umeme zikiwa vimetengenezwa kwa simenti na zingine kwa magogo ya miti, zikiwa zimebeba nyaya katika mielekeo tofauti kwa ajili ya usambazaji wa umeme katika makazi ya watu.

Nguzo mbili ndefu zilizobeba transfoma katikati yake na nyaya za umeme juu yake, zilizopo kando ya makazi ya watu aina ya ghorofa kwa ajili ya kusambaza huduma ya umeme majumbani.

Nguzo ndefu iliyotengenezwa kwa saruji iliyobeba transfoma ndogo ya umeme, ikiwa katika makazi ya watu kwaajili ya usambazaji wa huduma ya umeme.

Nguzo ndefu ya umeme ikiwa imebeba nyaya za umeme zikielekea katika muelekeo tofauti kwajili ya usambazaji wa huduma ya umeme, huku pembeni kukiwa na mnara mrefu wa simu katikati ya makazi ya watu.

Eneo la wazi lenye milingoti mikubwa ya chuma, yenye kubeba nyanya za umeme, kwa ajili ya usambazaji wa umeme katika makazi ya watu.

Nguzo za umeme zilizopitishwa pembeni ya barabara, na kubeba nyaya za umeme, zitumikazo kusambaza huduma za umeme, katika makazi ya watu na viwanda.

Mitambo ya kuzalisha umeme, iliyosimikwa katika eneo la wazi; lenye ofisi mbalimbali, ikiwa tayari katika uzalishaji na usambazaji wa huduma za umeme.

Nguzo ndefu ya umeme iliyoshikilia miundo mbinu ya nyaya za umeme, ambayo hupeleka huduma ya umeme katika makazi ya watu kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Vifaa vya huduma za kielektroniki kama vile: kamera na taa za barabarani, Zikiwa zimefungwa katika eneo la wazi.

Fito ndefu ya rangi nyeusi na nyeupe, ikiwa imebeba bango la duara lenye alama ya barabarani, lenye herufi "P" iliokatwa ikimaanisha, hakuna maegesho eneo hilo.

Alama ya barabarani yenye bango la duara lenye fito nyekundu, na herufi "P" katikati iliyokatwa ikimaanisha eneo hilo halifai kwa maegesho.

Jiji kubwa la kisasa lenye maghorofa makubwa na marefu na barabara za lami zilizowekwa alama na taa za barabarani, zinazowaelekeza watumiaji wa barabara matumizi sahihi.

Alama ya barabarani ya pembe tatu yenye utepe mwekundu, ikiwa na vivuli vyeusi vya mtu akiwa anachota udongo, ikimaanisha watu wako kazini.

Dereva pikipiki aliyevaa koti la kijani na mistari ya kijivu, pamoja na kofia ngumu ya kijani, akiwa amesimama nyuma ya pikipiki yenye rangi nyeusi na kijani, inayotumika katika usafirishaji wa watu na mizigo.

Mashine ya magurudumu mazito ya chuma, ikiwa inashindilia barabara katika Kiwango cha lami kwa ajili ya urahisishaji wa usafirishaji wa watu pamoja na mizigo.

Mashine kubwa yenye magurudumu ya chuma mazito inayotengeneza barabara, inayopita mbele ya maduka makubwa kwa kiwango cha lami kwa ajili ya usafirishaji.

Kichwa kikubwa cha gari moshi chenye rangi nyekundu na nyeupe, mistari ya machungwa na njano kikifanya usafirishaji wa mizigo katika reli inayopita katika uwanda wa kijani wenye miti ya aina mbalimbali.

Watu wanne wa kike wawili na wa kiume wawili, wakiwa wamesimama nje ya kibanda kilichotengenezwa kwa kontena, mbele yao kukiwa na usafiri wa pikipiki mbili zenye rangi ya machungwa, na nyeusi nyuma zikiwa zimewekwa kofia ngumu kwa ajili ya safari.

Choo cha kisasa chenye kuta na sakafu ya vigae, pamoja na sinki na tenki jeupe, kwa ajili ya utupaji wa taka mwili za binadamu.

Choo kinachohamishika, kilichotengenezwa kwa vifaa vyepesi na kuwekwa katika eneo la wazi kwa ajili ya utupaji wa takamwili wa binadamu.

Sehemu ya wazi ndogo ya jalala inayotumika kuhifadhi takataka, zitokanazo matumizi ya nyumbani kama vile; chupa, makaratasi, naironi na takataka zinginezo.

Eneo kubwa la wazi la jalala, linalohifadhi takataka mbalimbali zilizotokana na matumizi, wakiwepo pia watu wanaookota takataka zinazoweza kutumika tena, na kuzirudisha katika gari aina ya fuso iliyopo katika eneo la jalala.

Mtambo mkubwa wa uteketezaji taka ukiwa unaendelea na shughuli ya uteketezaji taka, huku taka zingine zikiwa chini zimezagaa.

Mapipa makubwa meusi, yenye magurudumu madogo yanayoyawezesha kuhamishika, yakiwa yanatumika kuhifadhi taka za majumbani ili kuhifadhi mazingira.

Sehemu ya kiungio ya mitaro ya barabarani, iliyotengenezwa kwa simenti kwa ajili ya kupitisha maji taka, yatokayo katika makazi ya watu.

Gari la taka lenye tela la kijani na kichwa cheupe, likiwa katika makazi ya watu, tayari kwa ajili ya ukusanyaji wa taka, kisha kwenda kuziteketeza.

Raia mbalimbali waliovalia vifaa vya usafi wakiwa wanasugua sakafu kwa kutumia mafagio magumu na maji kama sehemu ya usafi wa mazingira.

Raia waliovalia sare za usafi pamoja na vifaa vya kuwakinga na madhara, kama maski za mdomoni na puani. Wakiwa wamebeba vifaa vya kufanyia usafi kama vile beleshi, fagio, toroli wakifanya usafi katika eneo la jiji.

Mafundi bomba wakiwa wanatazama kiungio cha mabomba ya maji kilichopo chini aridhini, kinachotumika kusambaza maji kwenye makazi ya watu na viwandani.

Tenki la maji jeusi lenye ujazo mkubwa, lililopo katikati ya makazi ya watu likiwa linatoa huduma za maji kwa wakazi wa eneo hilo.

Mabomba mengi ya kijani yaliyounganishwa katika mfumo mbalimbali, na kisha kuunganishwa moja kwa moja katika mita ya maji, iliyoko chini ya kibanda cha bati.

Mabomba ya kijani ya mfumo wa maji katika makazi ya watu, yakiwa yameunganishwa katika njia tofautitofauti, kisha kuunganishwa katika mita zenye koki nyekundu zilizopo chini ya banda la bati.